Jopo la watu walio nje shambani na chombo cha moto aina ya gari wakishusha vifungashio vyenye rangi nyeupe, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Mtu aliyendani ya chumba mfano wa duka lenye safu zilizonyooka zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, lenye safu zilizonyooka zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa, wakiwa katika eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio aina ya chupa, zilizohifadhi pembejeo za kilimo au dawa za mifugo.

Chupa na kifungashio chake vilivyochapishwa picha na maneno yasomekayo flumitasi, ikiashiria ni chupa iliyohifadhi dawa kwa ajili ya kutibu mifugo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani mfano wa duka, zenye safu zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyochapishwa maandishi yasomekayo " Afrika vuna mbolea" ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Kifungashio chenye rangi nyeupe kilichochapishwa maneno yasomekayo mbolea asili, katika eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.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

Jopo la watu walio nje ya chumba mfano wa duka, lenye bango kubwa lilichochapishwa "Osho kiwanda cha kemikali", ikiashiria ni duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.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

Sehemu ya ndani ya chumba mfano wa duka lenye safu zilizonyooka, zilizohifadhi vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la nje la chumba mfano wa duka yenye bango lilichopashwa maandishi yasomekayo pembejeo wakulima mstari ikiashiria ni duka litumikalo kwaajili ya kuuzia pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uhifadhi wa pembejeo kwaajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kuhifadhiwa katika vifungashio hivyo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba lenye mimea ya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya kibiashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayaishaji na uuzaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mazao aina ya mapapai katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya miti ya mapapai yenye matunda hayo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mkusanyiko wa zao la karoti, zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiriani eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea aina ya zao la vitunguu maji, lililoota kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkokoteni uliohifadhi mazao kama vile; karoti, viazi katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara.

Sehemu ya shamba au bustani lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili waliobeba chombo chenye rangi ya bluu, kilichohifadhi aina ya mazao ya viazi vitamu katika eneo lililozungukwa na vyombo vingine vilivyohifadhi zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa mazao aina ya vitunguu maji, vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mazao aina ya viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya miti ya mipapai yenye mapapai yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Vyombo vilivyohifadhi zao aina ya viazi vitamu vilivyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi mazao aina ya nyanya, vilivyoegeshwa katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu waliokatika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea ya zao aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo lililozungukwa na zao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi lililozungukwa na vyombo maalumu vyenye rangi ya buluu vilivyohifadhi zao la maparachichi katika eneo la wazi, ikiashiria ni shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walioshika vyombo maalumu vilivyohifadhi mimea yenye rangi ya kibichi, kuashiria ni eneo litumekalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara.

Watu waliosimama pembezoni mwa mti wenye matunda aina ya maembe, wakiwa wameyashika katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya tikiti maji katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao hilo lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao aina ya mahindi yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya kibiashara.

Mtu aliyebeba mkungu wa ndizi katika eneo lililozungukwa na mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kuhifadhi au uuzaji wa mazao hayo ya biashara.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

Mtu aliyesimama akiwa amevalia mavazi meusi, akiwa ameshika moja ya zao aina ya marachichi katika eneo la wazi wenye mti wa zao hilo, ikiashiria ni eneo litumie kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililo zungukwa na vifungashio maalum vyenye rangi nyekundu vilivyo hifadhi mazao aina ya mananasi, ikiashiria kua ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya kibiashara

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao la tikiti maji katika eneo liliozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya mahindi; katika eneo la wazi lililozungukwa na zao hilo yaliovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi lililohifadhi mazao aina ya mahindi yaliyovunwa na kukaushwa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la kabichi, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zai hilo la biashara.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na zao aina ya karoti zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, wakiwa wameshika vyombo maalumu mfano wa mabeseni, wakivuna zao hilo la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la kibiashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya vitunguu maji katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa chombo cha moto aina ya gari lililo hifadhi mazao aina ya mananasi katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika chombo chenye rangi ya bluu kilichohifadhi mazao aina ya matunda ya mananasi, katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji, wa mazao hayo ya biashara.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

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya kuhifadhi mazao, na mazao aina ya viazi vitamu yamevunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya viazi vitamu vilivyovunwa na kuhifadhiwa katika eneo moja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uuzaji wa zao la biashara.

Mkono wa mtu ulioshika zao aina ya matunda aina ya tango katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya zao la mahindi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameegemea mazao aina ya kabichi zilizovunuwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishali wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, akiwa ameinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na mimea aina ya zao la vitunguu maji, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika mkungu wa ndizi, katika eneo la wazi lililozungukwa na migomba, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliye katika eneo lililozungukwa na vifungashio vilivyohifadhi zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utayarishaji na uuzaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika mazao aina ya nyanya, katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo ambalo limetengenezwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazao haya ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao la vitunguu maji, vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na utayarishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya viazi, vilivyovunwa na kukusanywa kwa makundi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye vifungashio vilivyohifadhi zao la maparachichi; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba yenye mimea aina ya miti yenye mapapai ya rangi ya kijani, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeshika chombo mfano wa beseni lililohifadhi zao la kahawa katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Sehemu ya shamba au bustani yenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya viazi, katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeketi katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio mbalimbali mfano wa vikapu, vilivyohifadhi zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mtu aliyeinama akiwa ameshika zao aina ya nyanya katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi lililozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Mkusanyiko wa zao la viazi vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao aina ya mananasi, yaliyovunwa na kupangwa katika sehemu moja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishaji na uuzaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na vifungashio vya zao aina ya vitunguu maji, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lililozungukwa na mimea ya aina mbalimbali; iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara.

Vifungashio maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyohifadhi zao la nyanya katika eneo lililozungukwa na miche ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya mahindi yaliovunwa na kukusanywa kwa pamoja, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya uzalishaji na utayarishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya miti ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi zao la pilipili hoho, katika eneo lenye safu zilizonyooka zenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio pamoja na zao la karoti zilizovunwa na kukusanywa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya nyanya, zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji au uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliobeba vyombo maalumu vilivyohifadhi zao aina ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji, na uhifadhi wa zao hilo la biashara.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

Sehemu ya bustani au kitalu yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya uoteshaji wa mazao mbalimbali.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea midogo ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba ya rangi nyeusi yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa na wakulima katika shamba hilo.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

Eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio vilivyo hifadhi zao la mihogo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji na uandaaji wa zao hilo la biashara.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

Watu wawili waliobeba chombo chenye rangi ya bluu, kilichohifadhi zao la aina ya viazi vitamu, katika eneo la wazi zilizozungukwa na vyombo vya namna hiyo vilivyo hifadhi zao hilo likiashiria ni wakulima wa leo hifadhi mazao hayo ya biashara.

Mgomba uliokatika eneo la wazi, wenye mkungu wa ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo ya biashara.

Vyombo maalumu vilivyohifadhi zao aina ya nyanya katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uandaaji wa zao hilo la biashara.

Watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katila safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiri ni wakulima walio katika bustani au shamba hilo.

Vyombo vyenye umbo la duara vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu iliyotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina mbalimbali.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile kijani kibichi, kuashiria ni eneo walilotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina mbalimbali.

Mtu aliyeinama akiwa ameshika zao aina ya nyanya, katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo ikiashiria ni mkulima aliyekatika shamba hilo.

Chombo maalumu, kilichogawanishwa katika sehemu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni sehemu iliyotengenezwa na kwa ajili ya uoteshaji wa mimea ya aina mbalimbali.

Watu wawili walioshika zao aina ya nyanya katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea ya zao hilo, ikiashiria ni wakulima walio katika eneo hilo la shamba.

Eneo mfano wa bustani au kitalu, lililozungukwa na mimea yenye rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima, kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo ni wazi mfano wa shamba liligawanywa katika safu zilizonyooka, lenye aina ya mazao ya mahindi na matikiti maji ikiashiria shamba limetengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la pilipili hoho zenye rangi ya njano, ikiashiria kuwa ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya miti ya mapapai, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uzalishaji wa mazao hayo.

Eneo la ndani la mashine ya kielektroniki imegawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine iliyo katika eneo la wazi lenye udongo mweusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni eneo la shamba. Mashine hiyo huyumika kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine ya kielotroniki iliyoegeshwa pembeni ya safu iliyonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu inayotumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki, zenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Mtu aliyeshikilia mashine maalumu, katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo kama vile kulima.

eneo la ndani ya mashine za kielektronik zilizo gawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili yashughuli za kilimo.

Eneo la ndanj la mashine lililotengenexwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kichipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya shughuli bali mbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeupe na nyeusu iliyo katika eneo la ndani lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Eneo la ndani za mashine za kieletroniki, zilizozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile kijani kibichi. Ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani la mashine zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, zilizopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizai wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliye katika chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine mfano wa jembe lililo ktika eneo wa wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashione maalumu itumikayo kwajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizomiminishwa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, iliyozungwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine itumikayo kwajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani lenye mashine zilizo pangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashuria ni mashine maalum zitumikazo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kilichofungwa mashine maalumu katika eneo la wazi mfano wa shamba kikiwa na rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeupe na nyeusi; iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.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

Mashine yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zilizozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwaajili ya shughuli za kilimo kama vile upandaji wa mimea mbalimbali.

Watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile glavu na balakoa, wakiwa katika eneo la ndani lenye safu zilizonyooka zenye mimiea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine za kieletroniki zitumikazo kwaajili ya shuguli za kilimo.

Mashine maalumu iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya usaidizi wa shughuli mbali mbali za kilimo.

Mashine maalum iliyo katikati ya safu za mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine ya itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu mfano wa jembe katika eneo la wazi lililozungukwa na miti ya rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni mashine itumikayo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu, nyeusi na nyeupe iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbali mbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko manjano na nyeusi, iliyo katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mashine iliyokatika eneo la wazi mfano wa shamba lenye udongo wenye rangi nyeusi ikiashiria rutuba, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichokatika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu, zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Vifungashio maalimu vyenye rangi nyeupe vilivyo egeshwa katika eneo la wazi vikiwa vimepangwa kwa ustadi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Vifungashio vyenye rangi tofautitofauti, vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, vilivyoegeshwa katika eneo la nje ya duka, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mazao ya chakula.

Eneo la wazi lenye daraja dogo lililotengenezwa, ni chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji; uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti, ikiashiria ni eneo la msitu.

Eneo la wazi mfano wa bustani au vitalu lililo zungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya kuhifadhi misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyojifunga ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchukua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya afya ya misitu.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mnyama afugwaye aina ya mbwa aliye katika eneo la wazi lenye barabara iliyozungukwa na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya msitu.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

Eneo la wazi lenye njia ndogo iliyozungukwa na kusongwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti ikiashiria ni eneo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka, na miti mikubwa yenye matawi yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiriia ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa miti, kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo kubwa na la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji kwa utulivu uliozungukwa na mimea aina ya miti yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kuhifadhi wa misitu.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika kifaa kinachotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uoteshaji wa miti kwaajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi lenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lilitengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyo pangwa katika safu iliyonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti kamavile kijani kibichi, ikiashiria ni mabomba yatumikayo kwajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Sehemu ya bustani ya au kitalu yenye mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lenye mabomba yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kiashiria ni eneo lijulikana kwa ajili ya shughuli za kilimo cha haidroponi na sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimeo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha hydroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba maalumu lililoegeshwa katika eneo mfano wa bustani likiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha hidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo.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

Chombo maalumu chenye maji meupe, kilichohifadhi kimiminika mithili ya maji, na mizizi ya mimea iliyoota katika kimiminika hicho, ikiashiria ni chombo maalumu kitumikacho, kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Chombo maalumu chenye rangi mchanganyiko majano na nyeusi, chenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; ikiashiria ni chombo kitumikacho kwa ajili ya kilimo cha haidroponi, ya sayansi bila kutumia udongo.

Bomba lenye rangi nyeupe lililogawanywa katika sehemu zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa mahususi kwa kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lilizozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha viwanda.

Watu wawili waliovalia vikapu migongoni mwao vilivyohifadhi zao aina ya chai katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo kwaajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililo gawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Jopo la wanyama wafugwao aina ya ng'ombe, waliowekwa katika eneo la ndani lenye vizuizi vilivyotengenezwa na chuma, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Eneo mfano wa bustani au shamba lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Watu waliovalia mavazi maalumu kama vile glovu na makoti yenye rangi ya buluu, wakiwa katika eneo lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa kijani kibichi kuashiria ni eneo maalumu lililotengenezwa kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la kabichi, zilizoota kwenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na migomba yenye mikungu ya ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekita, kilichofungwa mashine maalumu mfano wa jembe katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililozungukwa na mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mkusanyiko wa zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kutayarishaji na uuzaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya kabichi zenye rangi ya kijani, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Mkusanyiko wa zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kuhifadhiwa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya utayarishaji wa zao hilo la biashara kwaajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa na wazi lililogawanywa katika safu zilizonyoka lenye mimea aina ya zao la kabichi zenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la wazi mfano wa shamba liliLopandwa mazao aina ya mihogo, huku mabomba yakipitishwa pembezoni mwa mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yatiririshayo maji katika mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba la maji lililopitishwa katika safu katika eneo la wazi mfano wa shamba likinyunyiza maji katika shamba hilo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji utumikao kwa ajili ya kumwagiia mazao katika shamba hilo.

Bomba lililotengenezwa na kugawanywa kwa ustadi, katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo, kwa ajili ya ukuaji mzuri wa mimea.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

Mabomba yaliyotengenezwa kwa ustadi yaliyowekwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka, zilizopitishwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika eneo la wazi mfano wa shamba; ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi huku mabomba yakipitishwa pembeni ya mimea hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi lililogawanywa katika mabomba madogomadogo yaliyopitishwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo la wazi mfano wa shamba, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyopangwa katika eneo la wazi mfano wa shamba yakitiririsha maji kwa njia ya kunyunyiza katika shamba hilo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mifereji ya maji ikipitishwa katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba madogo yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, katika eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo au bustani.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika sehemu zilizonyooka, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Bomba lenye rangi nyeusi, lililopitishwa katikati ya safu za mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, katika shamba hilo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizo nyooka, zenye mimiea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mifereji ya maji ikipitishwa katikati ya safu hizo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Mnyamapori aina ya twiga aliesimama katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi wa wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kama vile nyasi fupi na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya shughuli za kilimo au hifadhi za wanyama.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde, iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka, vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyamapori aina ya twiga aliye simama katika eneo lenye uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hiofadhi ya wanyama hao.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

Mnyama pori aina ya swala aliye katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare, iliyozungukwa na uwoto wa asili kama vile vya sifupi zilizokauka vichaka na miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo la wazi lenye barabara zilizozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya watu na shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi zilizokauka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri, kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.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

Jopo la wanyamapori aina ya twiga na pundamilia, walio katika eneo lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na maeneo yaliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Jopo la wanyama pori aina ya pundamilia, walio pembezoni mwa chanzo cha maji mfano wa bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto mkubwa au bwawa lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya misitu.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo wenye ukubwa tofautitofauti, walio katika eneo la wazi lililozungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Eneo kubwa la wazi yenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya watu au hifadhi ya msitu au shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto wenye maji kiasi uliozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi kama vile nyasi fupi na miti. Ikiashiria ni mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyama pori aina ya twiga alie katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare lilozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya makazi ya watu au mashamba.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

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare yenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliyozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Miti mikubwa miwili yenye matawi mengi, iliyo katika eneo la wazi lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili wa nyasi fupi, ikiashiria ni mandhari itumikayo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji umezungukwa na uoto kama vile nyasi fupi , vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya makazi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na ardhi yenye milima na mabonde na uoto wa asili kama vile nyasi fupi. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mandhari ya hifadhi ya wanyamapori.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

Jopo la wanyama wafugwao aina ya mbuzi, wenye ukubwa na rangi tofautitofauti, waliowekwa katika eneo lenye uzio uliotengenezwa kwa mbao au miti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Wanyama wafugwao aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti, walio katika eneo lililotengenezwa kwa vizuizi vya mbao, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya ufugaji.

Jopo la wanyama wafugwao aina ya mbuzi wenye rangi na ukubwa tofautitofauti walio katika eneo la ndani lenye uzio uliotengenezwa kwa mbao ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa wanyama hao.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka, vilivyochapishwa picha ya mimea ya aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya bustani au kitalu yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Jopo la watu walio katika eneo mfano bustani au shamba wakiotesha mimea midogo ilioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vyenye umbo duara vilivyo katika eneo la ndani, vikiwa vimeoteshwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani, njano na nyekundu, kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Eneo kubwa la wazi mafano wa shamba, likilogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la bustani au kitalu kilichopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti, ikiashiria ni sehemu itumikayo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio aina ya vikapu vilivyo hifadhi nafaka za aina mbalimbali kama vile maharage, yenye rangi tofautitofauti ikiashiria ni mbegu zitumikazo kwaajili ya kilimo.

Chombo maalumu chenye udongo wenye rangi nyeusi, ukiashiria rutuba na mimea midogo inayoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni chombo maalumu kitumikacho kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mabomba, yaliyopitishwa pembezoni mwa mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Sehemu ya bustani au kitalu iliyotengenezwa kwa ustadi, yenye mimea midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu maalumu itumikayo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea aina mbalimbali, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha ya mimea tofauti tofauti kama vile pilipili hoho, nyanya na vitunguu maji ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha mazao hayo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mazao aina ya maboga, na maneno yasomekayo "Maboga sukari ndogo", ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwaajili ya kilimo cha zao hilo.

Vifungashio vilivyochapishwa picha ya mimea au mazao tofautitofauti, kama vile pilipili hoho, karoti, na mbogamboga; ikiashiria ni vifungashio vilivyoifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la bustani au kitalu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwaajili ya upandaji wa mbegu.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

Vifungashio vilivyohifadhi nafaka za aina mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu zitumikazo kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.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

Vifungashio vya aina mbalimbali vilivyoegeshwa katika eneo la wazi zikiwazimehifadhi nafaka za aina tofauti tofauti kama maharage, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vyombo maalumu venye umbo ya duara vilivyo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Sehemu ya shamba au bustani ndogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji na uoteshaji wa mbegu za kilimo.

Vyombo maalumu vyenye umbo la duara, vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo lililotengenezwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki vilivyopangwa katika safu zilizonyooka vilivyo chapishwa picha ya mimea aina mbalimbali kama vile karoti na pilipili hoho, kuashiria ni vifungashio vya vilivyohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.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

Eneo lililozungukwa na vifaa au vyombo maalumu vilivyo na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya zao aina ya nyanya na maneno yasomekayo taji elfu moja, ikiashiria nikifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo “Mbegu za kifalme” ikiashiria ni kufungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengwa kwa ajili ya uoteshaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye vyombo maalumu vilivyooteshwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya upandaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki chenye rangi nyeupe kilichochapishwa picha ya zao aina ya kabichi na maneno yasomekayo " kabichi elfu moja" ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo cha zao hilo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko, ya manjano na kijani, kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani na manjano, kilichochapisha picha ya mmea wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangiliwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, kilichopangwa katika safu zilizonyooka zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali kama vile vifungashio vya mbegu, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Wanyama wafugwao aina ya mbwa wenye rangi na ukubwa tofautitofauti walio nje ya chumba mfano wa banda lililo tengenezwa kwa nyavu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati lililoegeshwa katika eneo la wazi kuashiria ni eneo maalum litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Wanyama wafugwao aina ya mbwa walio nje ya chumba mfano wa banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa bati katika eneo la wazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, lenye madirisha madogo yenye nyavu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mkusanyiko wa mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao, yenye madirisha madogo yenye nyavu yaliyoegeshwa katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama wa kufugwa aina ya mbwa aliye nje ya banda lililotengenezwa kwa mbao, lilioegeshwa katika eneo la wazi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti tofauti walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Wanyama pori aina ya tembo wenye ukubwa tofauti, wakiwa katika eneo la wazi lililo zungukwa na watu mithili ya watalii, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Jopo la wanyamapori aina ya twiga walio katika eneo la wazi lililozungukwa na watu mfano wa watalii, ikiashiria eneo litumikalo kwa ajili ya uhifadhi wa wanyama hao.

Mnyamapori aina ya twiga aliyesimama katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyotawanyika na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama hao.

Mnyama pori aina ya tembo aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, na jopo la watu mfano wa watalii, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.